Viroba vitatu vilivyojaa mbolea na pembejeo za kilimo vikiwa vimewekwa kwa mpangilio mzuri, vinasaidia wakulima kuongeza rutuba ya udongo na kuimarisha ukuaji wa mazao kwa ajili ya mafanikio yenye tija.

Wateja wa kike na muuzaji wa msimamo ndani ya duka la pembejeo wakifanya mazungumzo ya kibiashara kuhusu bidhaa mbalimbali kama mbolea mbegu na dawa za nyama wakionyesha ushirikiano mzuri unaolenga kusaidia kwa wakulima na wafugaji kupata mahitaji yao kwa urahisi.

Chupa kidogo cha kuwekea dawa za wanyama, kikiwa na maelezo stahiki kulingana na magonjwa pamoja na wanyama husika. Hivyo humpa uwanja mkubwa mkulima, wa kuchagua dawa mahususi, kulingana na tatizo lake.

Chupa ndogo ya dawa ya wanyama imewekwa kwa hifadhi, ikitumiwa kutibu wagonjwa na kuimarisha afya ya mifugo, ikiwezesha wafugaji kutoa huduma bora za matibabu kwa wanyama wao, kwa usahihi na ufanisi mkubwa.

Duka la pembejeo pamoja na dawa za wanyama likiwa limesheheni rafu zilizopangwa vyupa vyenye dawa na viroba vya pembejeo. Vikiwa vimewekwa katika mpangilio mzuri na hivyo kumrahisishia mkulima kuchagua kwa haraka hitaji la dhumuni lake.

Chupa chenye muonekano wa rangi nyeupe na nyekundu, kinachotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya ng'ombe na mbuzi, inayohakikisha wanyama hao wanapata tiba bora na kuendeleza afya yao kwa tija na ustawi wa ufugaji.

Chupa ndogo inayotumika kuhifadhia dawa, mbele ikiwa na picha ya ng'ombe ikimaanisha na kuashiria kuwa chupa hii inatumika kuhifadhia dawa za mifugo ikiwemo ng'ombe, hivyo ni sahihi kwa wakulima kuchukua chupa hii yenye dawa kwa ajili ya matibabu ya mifugo yao.

Duka la kisasa lililojaa pembejeo bora na dawa za mifugo, likiwa na rafu zilizojaa chupa bakiti na maboksi ya dawa za chanjo virutubisho na kinga dhidi ya magonjwa, huku wauzaji wakiwa tayari kutoa ushauri sahihi kwa wakulima na wafugaji wanaotafuta suluhisho la kisayansi katika uzalishaji.

Boksi dogo lenye muonekano wa rangi nyeupe, nyekundu pamoja na kijani likiwa limechorwa picha ya mbwa na paka, ikiashiria kuwa ni boksi linalotumika kuhifadhia dawa zinazotumika kwaajili ya kutibu wanyama wa kufungwa.

Dawa za pembeheo zilizopangwa kwa mpangilio ndani ya duka zikiwemo chanjo, virutubisho, mbolea na madawa ya kuuzia magonjwa ya mifugo. Ambapo, mkulima na wafugaji hupata mahitaji yao muhimu Kwa ajili ya kuboresha uzalishaji na kulinda afya ya wanyama na mimea.

Chupa ndogo inayotumika kuhifadhia dawa ya wanyama yenye picha ya mbwa pamoja na paka, ikiashiria kuwa inahusiana na matibabu na huduma zinazotolewa kwa mbwa au paka wenye ugonjwa husika.

Mkulima wa kike, aliyesimama katika shamba kubwa lenye migomba, likiwa na ndizi zilizokomaa, akishika ndizi hizo na kuridhika na mazao aliyoyapata baada ya kutumia mfumo mzuri wa kilimo hicho kwa ajili ya mazao ya biashara.

Hema kubwa la kitaalum ndani yake kukiwa kuna miche iliyostawi na kumea vizuri, inayoonekana kwenye muonekano wa rangi ya kijani kibichi, pia matenga yaliyojaa pilipili hoho zilizovunwa katika shamba hilo tayari kuwekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima ameinama shambani akishughulikia mazao yake ya biashara kwa bidii, akiondoa magugu au kuangalia afya ya mimea, ili kuhakikisha mazao yanakuwa vyema na kuleta faida katika shughuli za kilimo cha biashara

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyozaa mazao yake yenye muonekano wa rangi nyekundu yajulikanayo kama nyanya, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha biashara kwani mazao hayo yanavunwa na kuwekwa sokoni.

Mkulima amesimama shambani akizunguka miti ya mipapai yenye matunda yaliyoiva, akijali mimea hiyo kwa kumwagilia na kuondoa magugu ili kuhakikisha mazao haya yanastawi vyema na kuleta faida za kiuchumi kupitia soko la biashara.

Wakulima wakiwa wanachuma kahawa kwa mikono yao kwenye shamba yenye miti ya kahawa iliyojaa matunda ya rangi nyekundu wakitumia vikapu vya asili, kukusanyia mazao hayo muhimu ya biashara.

Mwanamke amekaa chini akichambua kwa makini kahawa mbichi zilizovunwa, akitengenisha na takataka, huku akiwa kwenye kivuli, akishiriki moja kwa moja katika hatua muhimu ya maandalizi ya zao hilo la biashara.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba lililowekwa mfumo wa umwagiliaji kwa ajili ya kuhakikisha unyevuunyevu unakuwa muda wote katika shamba hilo, likiwa limechepusha vitunguu vilivyokomaa tayari kuvunwa na kuwekwa katika soko la biashara.

Shamba la kahawa lililo jaa miti yenye matewi, pia na majani mepesi, ikiwemo na matunda ya rangi nyekundu yanayo hashiria hatua ya ukuaji wa kahawa, huku wakulima wakitunza na kuangalia mazao kwa bidii kwa lengo la kuzalisha kahawa bora ya biashara.

Wakulima wanaweka maembe waliyo vuna na kuyapanga kwa makini kwenye matenga ya rangi ya bluu, wakijiandaa kuhifadhi na kusafirisha mazao hayo yenye thamani kubwa sokoni, hatua muhimu inayo changia kukuza kipato cha familia, na maendeleo ya kijamii kupitia kilimo cha biashara.

Mwanamke aliyeshika beseni akiwa shambani. Anachuma kahawa kwa uangalifu mkubwa, akikusanya matunda mepesi ya kahawa yaliyokomaa ili kuyaandaa kwa ajili ya usindikaji, kabla ya kuingiza kwenye soko la biashara.

Shamba lenye mazao ya biashara, limeanza kuonyesha dalili za kumea kwa afya, ambapo mimea imetanda kwa mpangilio mzuri, ikionyesha ahadi ya mavuno mazuri na manufaa kwa wakulima katika kukuza kipato na kusaidia uchumi wa familia na jamii.

Magunia makubwa yamejaa mihogo iliyovunwa kutoka shambani. Yamepangwa kwa utaratibu kwenye eneo la wazi, yakisubiri kusafirishwa au kuuzwa kama zao kuu la biashara, linalowaingizia wakulima kipato.

Mwanamke mkakamavu akionekana anachuma kahawa kwa uangalifu shambani. Anajishughulisha kwa bidii katika uzalishaji wa zao la biashara, linalochangia kipato na maendeleo ya jamii kwa wakulima.

Wakulima wa nyanya shambani, wamevaa mavazi ya kazi huku wakilima na kuchuma nyanya zilizoiva vizuri, wakiziweka kwenye matenga kwa utaratibu, wakionyesha bidii katika kulima mazao ya biashara yenye thamani sokoni.

Mkulima wa kike aliyevaa fulana nyeupe pamoja na sketi nyeusi, akiwa amesimama mbele ya mahindi yaliyowekwa kwenye maturubai, yakikaushwa kwa ajili ya kuwekwa tayari, kwa mazao ya biashara au chakula.

Wakulima, wanaume na wanawake, wakiwa katika eneo wanapanga ndizi kwa uangalifu baada ya kuzifunga, huku wengine wakizipanga kwenye matenga tayari kwa kusafilishwa sokoni kwa ajili ya biashara na kipato chao.

Wakulima wanaweka mahindi yaliyoiva kwenye viroba kwa makini wakijiandaa kuhifadhi na kusafirisha mazao hayo muhimu kwa ajili ya matumizi ya biashara hatua muhimu inasaidia kukuza uchumi wa familia na jamii kupitia zao la biashara.

Wakulima waliozungukwa na magunia ya viazi, wakiangaika kuyafunga magunia hayo vizuri, huku mbele yao ikiwa kuna gari, inaashiria kuwa magunia hayo yameshavunwa tayari kuingizwa kwenye gari na kuingia sokoni kwa ajili ya soko la biashara.

Mwanaume aliyesimama pembeni ya mti wa matunda, akiwa amejivunia ukuaji mzuri wa mazao hayo yaliyopandwa kwa bidii, akionyesha umuhimu wa kutunza miti hiyo ili kupata mavuno bora na kuleta faida za kiuchumi kupitia zao la biashara.

Wakulima waliokusanyika shambani, wakiwa wanachambua viazi vilivyovunwa. Wanatenganisha vyema na vyenye ubora kutoka kwa visivofaa. Hatua muhimu inayosaidia kuhakikisha mazao yanayokwenda sokoni ni safi, yenye afya na yanayokidhi viwango vya soko la biashara.

Wanawake wawili wakiwa wameshavuna mboga zao kutoka shambani na kuziweka kwenye matenga. Hatua inayofuata ni kwenda kuzifanyia kazi mboga hizo na kuzipakia au kuziweka tayari kwa ajili ya kuingia kwenye soko zima la biashara.

Miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani imetanda shambani, huku nyanya zilizovunwa zikiwa zimewekwa kwenye matenga kwa ajili ya kusafirishwa kuuzwa sokoni ikionyesha mchakato wa kilimo cha biashara unaolengwa kwenye suala zima la uzalishaji pamoja na masoko.

Wakulima waliovaa mavazi rasmi ya kazi wamesimama mbele ya mikungu ya ndizi iliyopangwa vizuri shambani, wakionyesha umakini katika ukuzaji wao wa zao hili muhimu la biashara linalochangia pato la kaya na taifa.

Magunia ya mihogo yaliyowekwa shambani kwa makini baada ya kuvunwa yakijiandaa kuhifadhi na kusafirishwa sokoni. Hatua muhimu inawasaidia wakulima kupata faida kupitia kilimo cha biashara na kuendeleza maisha ya familia zao.

Mkulima anayefanya maandalizi ya mazao kwa kupanda miche katika vitalu vidogo, vinavyoandaliwa kabla ya kupeleka miche hiyo katika shamba kubwa kwaajili ya kilimo kuanza, hivyo akiwa anatarajia miche hiyo ikue na kuingiza shambani kwa msimu unaofuata.

Mkulima amesimama mbele ya miche midogo ya mimea ya kilimo akiwa amevaa shati nyekundu pamoja na suruali nyeusi, ishara ya maandalizi ya kupanda mazao muhimu kwenye ardhi iliyonyunyiziwa maji na kuandaliwa kwa uangalifu.

Miche iliyotunzwa kwa makini ndani ya mabakuli maalum yaliyojaa udongo, ambapo wakulima wanahakikisha mimea hiyo inapokea maji na virutubisho vya kutosha ili kuimarisha ukuaji wake kabla ya kupandwa shambani. Hatua muhimu katika kuanzisha mazao yenye tija na afya bora.

Wakulima waliofanya jitihada za kupanda miche katika shamba kubwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba, wakitumia mifumo stahiki kwa ajili ya mazao yaliyobora ikiwemo mfumo wa umwagiliaji unaofanya kazi ya kumwagilia miche hiyo kwa kutumia na kwa mpangilio maalumu.

Shamba la mipapai limejaa miti yenye matunda yaliyoiva, ambapo mkulima anahudumia mimea hiyo kwa kuangalia na kumwagilia maji pia kuondoa magugu akihakikisha kwamba mazao hayo yanastawi vyema ili kukuza kipato cha familia.

Mkulima anatumia jembe la injini kulima shamba, akielekeza mashine hiyo yenye nguvu kwenye udongo wenye rutuba ili kurahisisha na kuongeza ufanisi wa kazi za kilimo kwa uzalishaji bora wa mazao.

Mashine maalamu kwa ajili ya kukuza miche zinazotumika kuharakisha uotaji wa mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa zikiwa ndani ya vitalu au maabara maalum pia husaidia wakulima kuandaa miche bora kwa ajili ya kupandikizwa shambani kwa uzalishaji wa kitaalamu

Jembe la kisasa, linalowekwa nyuma ya trekta, likivutwa kwaajili ya kulima katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, likifanya kazi ya kuandaa kabla ya mazao kupandwa, hivyo kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kuleta mafanikio yenye tija.

Jembe la mkono lenye injini, likiwekwa katika shamba zuri; lenye udongo wenye rutuba, linalofanya kazi ya kuchanganya udongo na kuandaa shamba kabla ya kuanza kupanda mazao, hivyo kufanya kazi kwa usanifu mkubwa na kuleta mafanikio yenye tija

Trekta lililopo shambani likiwa ni chombo muhimu cha kazi ya kilimo likitumika kwa shughuli mbalimbali kama kilimo, kuvuna au kusafirisha mazao likionyesha maendeleo ya teknolojia katika kuongeza ufanisi na tija ya uzalishaji wa chakula.

Mashine ndogo maalum, kinachotumiwa katika kilimo uharakisha ukuaji wa miche ikipunguza msongamano wa mimea na kuongeza ubora wa mazao kwa usimamizi mzuri wa bustani au shamba.

Vifaa vya kukuzia miche, vilivyopo katika jumba maalumu, lililodhibitiwa hali isiyohitajika, kama vile mwanga zaidi, pamoja na joto; hivo husaidia miche hii kukua kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa, na hivo kupelekea maendeleo katika mazao ya biashara na chakula.

Trekta lenye rangi ya kijani, linaendelea shambani likilima udongo wenye rutuba, likitengeneza mashimo na kulainisha ardhi kwa ajili ya kupandia mazao. Likiwa ni sehemu muhimu ya tekinolojia ya kisasa inayoongeza ufanisi wa kilimo na kuongeza uzalishaji wa chakula kwa wingi.

Jembe la mkono la injini, lililosimama shambani likiwa ni chombo muhimu, katika kazi za kulima kwa kutumia nguvu za mashine. Likisaidia kurahisisha na kuongeza ufanisi, katika maandalizi ya ardhi kwa kilimo cha kisasa.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu lililopo katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba. Likivuta jembe linalofanya kazi ya kuchanganya na kulima udongo huo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya kuanza kupanda mazao.

Trekta kubwa la kisasa linaloonekana likifanya kazi shambani kwenye udongo wenye rutuba likisaidia kurahisisha shughuli za kilimo za kisasa kwa kuongeza ufanisi na kupunguza matumizi ya nguvu kazi za binadamu.

Mashine za kukuzia miche inayotumika kuharakisha uotaji wa mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa. Zikiwa ndani ya vitalu na maabara maalumu na husaidia wakulima kuandaa miche bora kwa ajili ya kupandikiza shambani, kwa uzalishaji wa kitaalamu.

Mashine ya kukuza miche inayotumika kuharakisha uotaju wa mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa, zikiwa ndani ya vitalu au maabara maalum na husaidia wakulima kuandaa miche bora kwa ajili yakupandikizwa shambani kwa wauzaji pia na kwa wataalam.

Kifaa cha kukuza miche ni mashine ndogo au chombo maalumu, kinachotumiwa katika kilimo kuharakisha ukuaji wa miche. Kinapunguza msongamano wa mimea, na kuongeza ubora wa mazao, kwa usimamizi mzuri wa bustani au shamba.

Samaki waliowekwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa umakini, wanakuwa kwa afya ndani ya bwawa au kontena maalumu. Wakipatiwa lishe bora na huduma inayohakikisha uzalishaji wa samaki safi na wenye ubora kwa ajili ya chakula na biashara endelevu.

Watu waliopo pembezoni mwa bawa lililotengenezwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki wakiendelea kuangalia mandhari pamooja na kuchunguza samaki hao wapo katika hali gani ili kuzidi kuimarisha ufugaji huo.

Samaki wa kufugwa, wakiwa wanaelea ndani ya maji yaliyowekwa kwenye kifaa maalumu kilichotengenezwa na binadamu, kikiwa na mawe pamoja na mimea, inayoleta mazingira halisi waliyozowea samaki kuishi na hivyo kusaidia katika ukuaji wa samaki hao.

Bwawa la kufugia samaki, limejaa maji safi na salama, likiwa na ukingo ulio imara na mazingira yaliyopangwa vizuri kama sehemu muhimu ya ufugaji wa samaki kwa ajili ya uzalishaji wa chakula na biashara.

Samaki wawili wa rangi ya njano wanaogolea kwa utulivu ndani ya maji safi, yaliyo kwenye eneo la asili ya mapango. Wakifugwa kwa uangalizi maalumu, unaoendana na mazingira yao ya kiasili ilikustawish,a uzalisha bora.

Nyani anaonekana porini katikati ya uoto wa asili kwenye mti wa kijani, akitulia katika matawi kwa ustadi mkubwa jambo linaloonyesha uhai wa wanyama pori katika mazingira yao ya kawaida ya misitu na milima.

Magunia ya maharage na mchele yamewekwa sokoni kwa mpangilio. Yakionesha bidhaa na chakula muhimu kinachotumika kila siku, ambapo wauzaji wanahudumia wateja kwa bidii huku wakitangaza ubora na bei zinazowavutia katika mazingira ya pilika pilika ya soko.

Maji yanatiririka polepole kati ya miti mirefu yenye majani mengi, yanayoashiria uoto wa asili wa misitu yakionyesha mazingira yenye unyevu unyevu mwingi, na mchango muhimu wa msitu katika kuhifadhi vyanzo vya maji na uhai wa viumbe hai.

Maji yaliyozungukwa na uoto wa asili, ikiwemo nyasi pamoja na miti mirefu na minene inayotengeneza eneo la misitu, iliyojiotea yenyewe na hivyo kutoa mazingira kwa viumbe hai na pia kuwa kama vyanzo vya maji.

Mkulima wa misitu aliyeinama kwa makini akichunguza miche ya miti iliyopandwa katika vishimo vilivyoandaliwa vizuri, akihakikisha ukuaji mzuri wa mimea hiyo kwa lengo la kuhifadhi mazingira na kuongeza uoto wa asili.

Maji yanayotiririka pole pole katikati ya miti mirefu na yenye majani mengi, yanayoashiria uoto wa asili wa misitu. Yakionyesha mazingira yenye unyevunyevu mwingi na mchango muhimu wa msitu katika kuhifadhi vyanzo vya maji na uhai wa viumbe.

Miti mingi mirefu na yenye majani mengi, imeenea kwa wingi katika maeneo ya misitu, ikitoa kivuli na mchango muhimu katika kuhifadhi mazingira, ikihifadhi viumbe hai na kusaidia mzunguko wa maji na hewa safi.

Mkulima wa kiume aliyevaa fulana ya kijani na suruali nyeusi, akiwa katika eneo kubwa lililosheheni miche kwaajili ya misitu miche hiyo midogo ya miti imepandwa ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya haijawekwa kwenye eneo la wazi ili kurudisha uoto wa asili.

Miti mirefu yenye majani mengi iliyosimama kwa wingi katika eneo lenye uoto wa asili, ikitengeneza mazingira ya misitu na kijani kibichi unaotoa hewa safi makazi ya wanyama na rasilimali muhimu kwa maisha ya binadamu na viumbe hai nje.

Mwanaume aliyesimama ndani ya msitu akiwa ameshika mche wa mti kwa uangalifu, akionyesha juhudi za upandaji wa miti hiyo ili kuhifadhi mazingira, kurejesha uoto wa asili na kusaidia kupambana na athari za mabadiliko ya tabianchi kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kuota baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia mfumo wa kusafirisha maji kwenye mizizi yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani pamoja na kahawia, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum, kiitwacho hydroponia vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kutumia udogo.

Miche yenyemuonekano wa rangi ya kijani iliomea na kuzaa vizuri baada ya kupanda kwenye vifaa maalum cha hydroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini sahihi kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia mfumo wa maji wenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wake bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kusali vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya "hydroponic" vinavyotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo na hivyo hupelekea mazao kuwa imara.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia mfumo wa maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea badala ya uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kusatwi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea badala ya udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi, baada ya kupanda kwenye vifaa maalum vya hydroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini dhahifu kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Mmea wa kijani ulioota na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi vinavyotumia maji yanye rutuba pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa miche bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekeno wa rangi ya kijani, iliyostawi na kumea vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Miche iliyostawi na kumea vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia mfumo wa maji yenye virutubisho, na madini stahiki baadala ya kutumia udongo. Vifaa hivyo vikiwa vinatumia mfumo wa haidropini.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya "haidroponik" vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba lililopandwa mazao ya mbogamboga kwa mpangilio na mstari maalumu, ikiwa ni sehemu ya kusaidia wakulima kulima mazao haya kwa ajili ya kilimo cha viwandani ambapo yanaenda kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali.

Hema kubwa lenye muonekano wa rangi nyeupe lililozungukwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwa ni sehemu ya kulimia mazao kwa ajili ya kilimo cha viwandani. Hivyo kuwasaidia wakulima kuweka mazao yao katika hali nzuri kwa kuepusha udhibiti wa hali zisizo hitajika kama vile uwepo wa wanyama pamoja na wadudu waharibifu.

Trekta kubwa lenye muonekano wa rangi ya kijani likiwa lipo shambani, tayari kwa kuanza kufanya kazi ya kulima ikiwa ni kuandaa shamba hilo kabla ya kupanda mazao kwa ajili ya biashara au chakula, hivyo trekta hilo likifanya kazi kwa malengo makubwa na kuleta mafanikio yenye tija.

Mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa mistari kwenye shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, zikiashiria kilimo cha kisasa chenye lengo la uzalishaji mkubwa wa mazao kwa ajili ya soko.

Shamba kubwa la migomba lililojaa mimea yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, likionyesha kilimo cha wingi na cha kisasa kinacholenga uzalishaji mkubwa wa masoko ya ndani na nje.

Ng'ombe wenye madoa ya rangi nyeupe na nyeusi, wamesimama ndani ya jumba kubwa la kisasa la kufugia, wakionekana wenye afya bora katika mazingira safi, yaliyoandaliwa kwa ustawi wa mifugo na wa kitaalamu.

Mazao yaliyostawi kwa wingi kwenye shamba kubwa yakiwa yamepangwa kwa mstari wa kuvutia. Yanayoonesha matokeo ya matumizi ya mbolea, teknolojia na vifaa vya kisasa vinavyotumika kwenye kilimo cha biashara kinacholenga uzalishaji mkubwa.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya kazi, wakiwa kiwandani wanachakata nyanya kwa uangalifu mkubwa wakitumia mashine za kisasa katika mchakato wa kusafisha, kuchambua na kufunga mazao kuhakikisha ubora na ubora wa bidhaa kabla ya kusafirisha sokoni.

Shamba kubwa la mbogamboga lililopandwa kwa mpangilio mzuri wa kisasa, likitumia mbinu za kiufundi kama umwagiliaji wa matone na pembejeo bora, ili kuhakikisha mimea inakua kwa afya na kutoa mavuno mengi, yanayokidhi mahitaji ya soko kwa wingi na ubora.

Vifaranga wengi wamekusanyika ndani ya jumba la ufugaji. Wakila chakula maalumu kinachowawezesha katika ukuaji wao kwa haraka na afya bora. Ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa unaolenga uzalishaji mkubwa wa nyama na mayai kwa masoko mbalimbali.

Nyanya zimepangwa kwa wingi kwa mpangilio mzuri kwenye matenga zikiwa zimekua na kuonyesha afya bora kutokana na matumizi ya mbolea, umwagiliaji wa kisasa na udhibiti wa wadudu. Hatua inayolenga kuongeza uzalishaji nyanya kwa ajili ya soko kubwa na biashara endelevu.

Wafanyakazi waliovaa mavazi maalumu ya usafi na ulinzi, wakiwa kiwandani wanachakata mboga mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa, wakihakikisha usafi na ubora wa mazao yanayozalishwa kwa wingi kwa ajili ya soko la ndani na nje.

Wakulima wakiwa wameinama shambani kwa bidii wanachunguza na kuangalia hali ya mazao ya mbogamboga yaliyojaa rangi na afya nzuri, wakitumia mbinu za kisasa za kilimo ili kuhakikisha mazao yanastawi na yanapatikana kwa wingi kwenye soko.

Hema kubwa linalojulikana kwa jina la nyumba ya kitalu, ndani kukiwa kumepandwa miche iliyoanza kumea na kustawi. Hii ni kutokana na jumba hili maalumu linalofanya kazi ya kudhibiti mazingira yasiyohitajika kwa ukuaji wa mimea; mfano mwanga mkali pamoja na wanyama au wadudu wanaoshambulia mazao.

Shamba kubwa la mahindi limepandwa kwa mpangilio mzuri na teknolojia ya kisasa likitumika kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa mazao. yanayolenga soko huku wakulima wakitumia mbolea na umwagiliaji ili kuongeza tija na ubora wa mazao.

Shamba la nyanya lililopandwa kwa mpangilio mzuri katika eneo kubwa, likiwa na mimea yenye afya inayotunzwa kwa mbinu za kisasa kama umwagiliaji wa matone, matumizi ya mbolea bora na dawa za kuzuia wadudu. Ili kuongeza mavuno na kufanikisha uzalishaji wa biashara.

Kuku wengi wamepangwa vizuri ndani ya jumba kubwa la kufugia, wakionekana wenye nafasi maalumu zenye chakula na maji; hali inayoonyesha utaratibu wa ufugaji wa kisasa kwa wingi.

Mkulima aliyejidhatiti kumwagilia shamba lake kwa kutumia mpira wa plastiki, unaomwagilia maji kwa ajili ya kuleta unyevu unyevu katika shamba hilo lenye miche iliyopandwa juu ya udongo wenye rutuba na hivyo kutoa mazingira sahihi kwa ukuaji bora wa miche hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa shambani kwenye udongo wenye rutuba, ukisambaza maji kwa njia ya mabomba na mashimo madogo madogo ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ustawi wa mazao kuongeza tija na kufanikisha kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, kwa kupitisha mabomba ya kumwagilia maji juu ya vitalu hivyo vyenye miche iliyoanza kumea, na kusaidia unyevuunyevu kuwa muda wote kwa ajili ya kukua kwa mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, ikifanya kazi ya kumwagilia miche iliyopo katika eneo hilo, na hivyo kuipa unyevunyevu wakati wote kwa ajili ya kushamiri na kustawi vizuri.

Miche iliyopandwa ndani ya hema kubwa la vitalu, ikiwa na mabomba ya umwagiliaji yanayopita pembeni, yakisambaza maji kwa usahihi kwa mimea hiyo, hatua muhimu inayosaidia kuimarisha ukuaji wa miche na kuongeza mavuno katika mazingira ya kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa lenye udongo mzuri wenye rutuba lililozungukwa na matuta yenye miche iliyomea na kustawi, ikiwa ni matokeo mazuri ya kilimo cha umwagiliaji kinachofanya maji yasipotee katika shamba hilo hata wakati wa ukame.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa katika eneo la kitalu kidogo kikiwa na udongo mwekundu wenye rutuba. Hii ni kwa ajili ya kuleta unyevuunyevu dhidi ya mbegu zilizopandwa ziote na kustawi vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya mpango kazi wa wakulima katika kuhakikisha maji hayo yanamwagiliwa vizuri, ili mbegu zilizopo hapo zipate unyevu na kuota katika mazingira mazuri.

Miti miwili mirefu imesimama katikati ya eneo la wazi lenye nyasi za kijani zinazostawi vizuri, mazingira haya yanatoa mandhari tulivu ya asili na kuonyesha uzuri wa uoto wa kawaida wa maeneo ya wazi.

Uoto wa asili wa kijani ulioenea kwa wingi kwenye milima, ukiunda mandhari yenye miti mizito, mimea ya aina mbalimbali na nyasi ndefu. Ukitoa kivuli kizuri na kuleta hewa safi huku ukihifadhi mazingira na kusaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo kwa manufaa ya mazingira na watu wanaoishi mikoani.

Eneo lenye uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na manyasi ya kijani pia mlima ulioinuka kidogo uliotawaliwa na uoto huo wa asili, kwa pamoja vikionyesha mazingira na mandhari ya kuvutia inayoleta taswira tulivu.

Uoto wa asili ulioenea kwa wingi katika eneo la muinuko ukiundwa na miti mirefu, vichaka na mimea mingine yenye rangi ya kijani kibichi, ukitoa kivuli na hewa safi na kuonesha uzuri wa mazingira asilia yanayochangia uhifadhi wa ardhi na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Eneo lenye maji limezungukwa na uoto wa asili wa miti mikubwa na mimea mbalimbali, likitengeneza mandhari ya kuvutia yenye utulivu, likitoa mazingira bora kwa wanyama na viumbe hai wengine wa asili; pamoja na kusaidia kuhifadhi mzunguko wa maji na hewa safi.

Wazungu wanatembea kati ya miamba mikubwa juu ya udongo wenye asili ya majimaji, wakizungukwa na uoto wa asili na mimea ya maji. Wakionyesha vizuri mandhari hiyo pamoja na mchanganyiko wa mawe, maji na maisha ya asili.

Uoto wa kijani umeota chini ya mlima na kuendelea hadi kileleni, ukichanganya miti mnene vichaka vya maua na nyasi ndefu umetengenezwa safu ya rangi na kivuli inahifadhi udongo na kuhifadhi vyanzo vya maji asilia ikiwa ni sehemu ya mazingira yanayovutia.

Bwawa lililoko kati ya eneo lenye uoto wa kijani kibichi limezungukwa na miti, vichaka na mimea mingine ya asili. Huku miinuko ya milima ikitanda kwa mbali, ikitoa mandhari yenye utulivu, uzuri wa asili na mazingira mazuri kwa wanyama na viumbe wengine.

Uoto wa kijani uliostawi vizuri kwenye miinuko ukipamba mandhari ya milima mikubwa iliyo mbali huku baadhi ya maeneo yakiwa na miji mirefu na vichaka pamoja na mawingu mepesi yakielea juu ya vilele vya mlima.

Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya uoto wa asili wenye miti ya kijani na vichaka, ikionyesha njia inayokatiza maeneo ya vijiji au hifadhi, ambapo mazingira ya asili bado hayajaguswa sana, na maendeleo ya kisasa.

Uoto wa asili ulioenea kwenye milima na mabonde ukiunda mazingira yenye mawingu, miti mikubwa na mimea mbalimbali inayopambwa na mandhari ya kijani huku makazi ya watu yakiwa yamejengwa kwa mpangilio mzuri pembeni ya maeneo hayo.

Twiga watano wanaonekana wakisimama kwa utulivu kwenye eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili wa nyasi na miti michache, huku milima ya kijani ikitanda kwa mbali, na anga ikiwa ya bluu yenye mawingu mepesi.

Eneo kubwa lenye maji linaloonekana kwa uzuri likizungukwa na uoto wa asili wa miti mikubwa na mimea mbalimbali. Huku milima yenye viwango tofauti ikitawala mandhari hiyo, ikitoa taswira ya utulivu na uzuri wa mazingira asilia yanayovutia na kuhifadhi maisha ya wanyama na watu wa karibu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ikiwemo bwawa lililozungukwa na uoto wa asili wa kijani pamoja na mawingu yaliyotawala rangi nyeupe kwa pamoja vikileta taswira ya utulivu na mazingira yaliyo asilia.

Uoto wa kijani uliomea katika miinuko na mabonde, ukitengeneza mandhari ya kuvutia yenye utulivu wa asili, huku milima ya mbali ikionekana kwa nyuma kama pazia la asili linaloimarisha uzuri wa eneo hilo.

Mizinga ya nyuki iliyotengenezwa kwa mbao na imepangwa katika eneo la wazi lenye miti ya asili ikiwa ni sehemu ya juhudi za ufugaji wa nyuki kwa ajili ya kupata asali safi na mazao mengine yanayotokana na wadudu hao hivyo yakiwekwa katika maeneo ya porini yaliyo mbali na watu.

Ng'ombe wengi waliochanganyika na mbuzi wakiwa wamekusanyika ndani ya zizi kubwa lililokua kavu, wamesimama na wengine wamelala kwa utulivu huku baadhi wakila chakula kutoka kwenye mabanda ya kulishia pembezoni mwa jengo.

Banda la kuku lililojaa kuku wa aina mbalimbali, waliopangwa kwa utaratibu ndani ya vizimba huku baadhi wakila chakula maalumu, hali inayoonyesha ufugaji wa kisasa, unaolenga uzalishaji bora wa mayai na nyama.

Wakulima wawili, mwanamke na mwanaume, waliopo ndani ya banda la kufugia kuku, lililozungushiwa na senyenge. Ndani kukiwa na kuku wengi pia na mazingira ya chakula, wengine wakiwa wanatembea, wengine wakiwa wanakula chakula kilichomwagwa chini.

Mkulima amesimama mbele ya kuku na bata walioko ndani ya uzio wa maua akionekana kuwakagua kwa makini huku mazingira yakiwa safi ishara ya utunzaji mzuri wa mifugo kwa ajili ya uzalishaji wa chakula na biashara hivyo kuleta tija katika mazao

Mfuko wa mbegu wenye muonekano wa rangi ya kijani pamoja na njano, ukiwa umewekwa picha ya zao husika, na hivyo kumpa mkulima maelezo sahihi kuhusiana na mbegu hizo zilizomo humo ndani. Mbegu hizi zikiwa ni bora na zilizofanyiwa utafiti kwa ajili ya kilimo.

Mfuko wa mbegu ulioandikwa maelekezo ya aina ya mbegu zilizomo, ukiwa na picha ya mazao yanayotarajiwa na kuashiria umuhimu wake katika kilimo bora na uzalishaji wa mazao kwa wakulima wa kisasa, hivyo kumsaidia katika maamuzi ya mazao ya kupanda.

Miche changa iliyomea vizuri, ndani ya hema kubwa la plastik,i ikiwa kwenye vyombo maalumu vyenye udongo bora na mazingira haya yanasaidia katika kukuza mbegu, kabla ya kuhamishwa shambani kwa ajili ya kilimo endelevu.

Magunia yaliyosheheni mbegu za aina mbalimbali ikiwemo: maharage, kunde pamoja na dengu. Yakiwa yamewekwa katika eneo la wazi kwa ajili ya kuwashawishi wakulima wanaopita kuchagua, kutokana na ubora pamoja na mahitaji yao.

Mfuko wa mbegu wenye picha ya mbegu uliowekwa kwa makini ukionesha aina na ubora wa mbegu zilizomo ndani, ambazo hutumika na wakulima katika kilimo cha msimu ili kuongeza mavuno bora na kuhakikisha mazao yenye afya na tija shambani.

Miche michanga yenye majani ya kijani kibichi iliyoanza kumea ndani ya vyombo maalum vya upandaji, ikionyesha hatua za awali za uzalishaji wa mazao bora kwa kilimo cha kisasa na endelevu.

Mfuko wa mbegu ullioandikwa aina ya mbegu zilizomo, ukiwa na picha za mazao uliotarajiwa na kuashiria umuhimu wake katika kilimo bora na uzalishaji wa mazao kwa wakulima wa kisasa.

Mifuko na vyombo mbalimbali vilivyojaa mbegu za aina tofauti, vimepangwa kwa utaratibu katika eneo maalumu, zikihifadhiwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ubora na urahisi wa kupandia mazao ya kilimo kwa wakulima.

Rafu iliyo pangwa mifuko mbali mbali, iliyo chorwa na kuandikwa maelekezo ya mbegu husika, mifuko hiyo ikiwa imetumika kuhifadhi mbegu zenye ubora na zilizo fanyiwa utafiti kwaajili ya kilimo cha faida kwenye biashara ya mazao au pia ata biashara ya chakula

Miche iliyomea na kustawi katika udongo mzuri wenye rutuba, baada ya kupandwa mbegu zilizo bora; katika shamba lenye mabomba ya umwagiliaji, inayohakikisha miche hiyo inakua na unyevunyevu muda wote kwa ajili ya kustawi vizuri.

Wakulima wakiwa shambani wanamimina mbegu zao za mazao mbalimbali ndani ya maturubai yaliyo taharishwa wakifatilia kwa makini mchakato wa upandaji ili kuhakikisha miche inakua imara na mavuno yanakuwa bora.

Mfuko mkubwa wa mbegu umewekwa kwa mpangilio, ukiashiria bidhaa muhimu katika kilimo, ambao wakulima huutumia kama chanzo cha kupanda mazao mbalimbali ili kuongeza tija na kuhakikisha upatikanaji wa chakula.

Rafu yenye mifuko maalumu ya mbegu, iliyochorwa picha ya zao husika ikiwa na maelezo stahiki kwa ajili ya mkulima ya kuzingatia katika upandaji wa mbegu hizo zilizo bora na kufanyiwa utafiti maalumu kwa ajili ya kuleta mazao yenye tija.

Shamba lenye matuta yaliyosheheni miche yenye rangi ya kijani iliyoanza kumea na kustawi, pia mabomba ya kumwagilia maji yamepitishwa katika shamba hilo ili kuhakikisha mbegu bora, zilizopandwa zinapata unyevu na kuweka mazingira sahihi kwa ukuaji wake.

Miche michanga iliyotokeza juu ya udongo ndani ya visanduku maalumu, ikiwa na majani ya kijani kibichi yanaashiria ukuaji mzuri. Ikiwa ni hatua ya awali ya kilimo cha kisasa, cha uzalishaji wa mbegu bora.

Graphi iliojaa mifuko ya mbegu zilizopangwa kwa makini ikionyesha maandalizi ya wakulima kwa msimu wa kilimo, ambapo mbegu hizo bora zitasaidia katika kufanikisha mazao yenye ubora wa hali ya juu na kuongeza tija shambani kwa njia endelevu.

Magunia ya wazi yenye mbegu za aina tofauti zikiwa na ubora sahihi kwa ajili ya kulimwa na kupandwa shambani, hivyo kumpa maelezo mkulima ni mbegu gani sahihi na kwa wakati gani zinatakiwa kupandwa.

Magunia makubwa yamejaa mbegu za aina tofautitofauti, kama: maharage, mbaazi na dengu. Yamepangwa kwenye eneo la wazi sokoni, wauzaji na wateja wakizunguka wakichagua aina wanazozihitaji kwa shughuli za kilimo.

Mbwa wawili wamefungiwa ndani ya banda dogo lililojengwa kwa mbao pamoja na chuma ya wavu. Wakionekana kutulia huku mazingira ya banda yakiwa safi, yanaonyesha huduma bora za uangalizi na malezi ya wanyama.

Mbwa wamefungiwa kwa usalama ndani ya banda la kisasa la mifugo, wakipatiwa huduma ya kiafya, wakifatiliwa kwa ukaribu na wataalamu huku baadhi wakipakizwa ndani ya gari maalumu ya usafirishaji ya wanyama.

Mbwa wawili waliopo ndani ya banda la kufugia wakiwa wametulia, huku mazingira yakionekana ni safi, na hali inayoonyesha uangalizi wa kitabibu na matunzo bora kutoka kwa wataalamu wa wanyama na hivyo kusaidia katika matibabu na malezi yao.

Kibanda cha mbao cha kufugia wanyama kwa ajili ya kuhifadhi au kulinda mifugo kama mbuzi, kondoo au mbwa kikiwa na nafasi ya kupitisha hewa na kutoa ulinzi dhidi ya hali ya hewa na wanyama hatarishi.

Daktari wa kike na mwenzake wa kiume, wanaoshirikiana kwa makini kumuogesha mbwa kwa kutumia maji safi. Wakihakikisha anapata usafi unaostahili kwaajili ya afya njema ya mnyama huyo katika mazingira ya matunzo ya mifugo.

Mbwa aliyefungiwa ndani ya kibanda kilichotengenezwa kwa chuma, ikiwa ni sehemu yake ya matunzo na malezi kwa ajili ya kuruhusu daktari kumpata mbwa huyo kiurahisi pale anapokuja kumfanyia matibabu katika zahanati au kiliniki hizo za wanyama.

Mbwa aliyefungwa ndani ya banda maalumu akitunzwa kwa uangalizi wa karibu, ili kuhakikisha afya yake iko salama. Ikiwa ni sehemu ya huduma za kitabibu kwa wanyama ambapo; huchunguzwa, hupatiwa chanjo na matibabu kwa mujibu wa mahitaji yake ya kiafya.

Nyani moja aliyekaa ndani ya pori akitazama mazingira yake kwa makini, akiwa sehemu ya wanyama pori wanaoishi kwa uhuru katika uoto wa asili. Wakichangia usawa na utoaji wa maisha yenye mvuto wa asili.

Swala aliyesimama kwa fahari porini, akiwa na pembe ndefu na mwili wenye manyoya laini akitazama kwa makini mazingira yake ya asili ambapo anahudumu kama miongoni mwa wanyama wengine wa porini inayohifadhi usawa wa wanyama na mimea.

Twiga aliye ndani ya mbuga ya wanyama, amesimama juu ya nyasi ndefu akichungulia matawi ya miti mirefu kwa ajili ya chakula, huku akiakisi uzuri wa mazingira ya asili na utulivu wa pori lenye uoto wa kutosha katika mbuga hiyo.

Twiga watatu wanaonekana katika pori waliozungukwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwa miti mirefu pamoja na manyasi hivyo huleta taswira nzuri wakiwa katika maeneo yao porini mazingira haya yanaonyesha uwiano wa wanyama pamoja na sehemu zao za makazi.

Kiboko aliezama ndani ya maji ya mto akituliza mwili wake, huku macho yake na pua vikiwa juu ya uso wa maji. Anaeonesha ustadi wake kwa kuishi katika mazingira ya asili ikiwa ni nchi kavu pamoja na majini, anaechangia usawa wa mazingira.

Tembo wakubwa wawili wapo katikati mazingira maalum ya uangalizi na watalii wakiwa katika mazingira ya uwanja wa wanyama pori ambapo wanawahudumia kwa ajili ya ulinzi na usimamizi wa wanyama hao wakubwa wa porini.